Ndani ya darasa, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mrefu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hawa hutumia wakati wa jioni kujipatia elimu hii.

Ndani ya darasa kubwa lenye mpangilio mzuri wa meza za mbao, wanafunzi walika la watu wazima wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wa makamu, aliyesimama mbele ya darasa hilo akiwapa elimu.

Katika chumba kikubwa kilichopangwa vizuri wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekaa kwa muundo wa mzunguko, wakiwa wanasoma na wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao kuwa fundisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika katika hema dogo lenye rangi nyeupe, wakiwa wanabadilishana maarifa na elimu katika maswala mbalimbali, ili waweze kujiongezea maarifa binafsi na maarifa ya kijamii.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wa elimu ya utu uzima wakiwa wameketi wanamsikiliza kwa makini, mwalimu mwenye ndevu ndefu akiwa amesimama katikati yao akiwapa elimu hiyo.

Wanawake wawili wa makamo wako ndani ya darasa wakiwa wanajipatia elimu ya watu wazima katika taasisi hii, wanatumia vitabu penseli pamoja na madaftari ikiwa ni nyenzo zao muhimu wakati wa kusoma.

Wanakijiji wamekaa nje wakiwa wanapata elimu ya watu wazima kutoka kwa wakufunzi waliokuja sehemu hiyo kwa ajili ya kuwafundisha, wanatumia vifaa maalumu kama mabango makubwa ya karatasi na ubao.

Ndani ya darsa kubwa, kuna watu wa rika tofauti, wamekusanyika na kukaa kwa mpangirio, wakiwa tayali kupokea elimu ya watu wazima itayo waongezea maalifa binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanapiga picha ya pamoja baada ya kumaliza kupata mafunzo maalumu katika jengo hili. Wote wakiwa na nyuso za furaha, kuonesha kufurahia na kuridhika na elimu wanayopata eneo hili.

Watu wazima wa rika tofauti wako katika eneo la ndani ya turubali. Wamekusanyika wakiwa wanapata elimu ya watu wazima kutoka kwa watu waliojitolea kuwafundisha na kuwapa elimu hiyo bora.

Mwanamke amesimama katikati ya duka la vitabu lililojazwa vitabu vingi kweye rafu za rangi nyeupe. Anachagua vitabu vitakavyomfaa kwenda kusoma ama kumpa jirani na watoto.

Katika eneo la kusomea na kushinda watoto wadogo kuna michezo ya aina mbalimbali ikiwemo, bembea za mtelezo zenye rangi ya kufurahisha kama bluu, njano na kijani.

Katika eneo la shule la watoto wadogo lenye michezo ya aina mbalimbali, pamoja na uoto mzuri wa nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi. Watoto hawa wamekalia bembea wakiendelea kufanya michezo mbalimbali kama ratiba muhimu za shuleni hapo.

Jengo la shule ya watoto wadogo likiwa na picha pamoja na michezo mbalimbali, inayowawezesha watoto kuwa na furaha wawapo shuleni hapo. Na kujifunza stadi mbalimbali za maisha ikiwemo michezo.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu wa rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume wamekusanyika katika semina maalum na mwanafunzi mmoja amenyoosha mkono juu kuonesha hali ya kutaka kujibu swali.

Mzee wa makamo yuko ndani ya darasa akiwa anajisomea masomo yake ya elimu ya watu wazima, yuko ndani ya chumba kikubwa chenye rafu za rangi nyeusi na kimepangiliwa vizuri vitabu vingi sana.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya ukumbi akiwa anapokea cheti, kinachothibitisha amehitimu mafunzo fulani kutoka kwa mwalimu wake.

Wanakijiji wa rika tofautitofauti wameketi kwenye mkeka wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyejitolea kuwafundisha aliyesimama mbele akiwafundisha kwa kutumia karatasi maalumu lililobandikwa ukutani.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la suti amesimama pembezoni mwa meza ya mbao akiwa anawafundisha wanafunzi wa elimu ya watu wazima kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wako wanajifunza kusoma pamoja na kuandika. Kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliye simama mbele yao, anawafundisha kwa kutumia kitabu.

Ndani ya darasa wanawake wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari yenye rangi nyeupe, huku wakiwa wanafundishwa na walimu waliojitolea kuwapatia elimu hio isio rasmi.

Kundi kubwa la watu wameketi katika eneo la wazi katika viti vya plastiki, wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anatumia ubao maalumu wa makaratasi pamoja na kalamu nene.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike amekaa ndani ya darasa akiwa amefungua kitabu pamoja na daftari, vinavomsaidia kupata uelewa wakati huo wa kuchukua elimu yake isiyo rasmi.

Wanaume wawili wako ndani ya chumba cha darasa, mwingine amepiga magoti na mwingine amechuchumaa, wanatengeneza picha ya mmea inayotumika kuwakilisha elimu isiyo rasmi wanayojifunza.

Wanawake wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao anawapa elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa lililojengwa kwa matofali ya kuchoma, wakiwa wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao na kuwafundisha.

Wanawake wawili watanashati, wameketi ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kutosha na taa za mwangaza, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza.

Ndani ya darasa kubwa watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wameketi katika viti vya plastiki wakiwa wanaongezeana elimu isiyo rasmi kwa kutumia madaftari na mafunzo maalumu.

Wanaume wawili wamesimama katika eneo la wazi lenye uoto wa kijani kibichi na miti mirefu huku wanapeana masomo mbalimbali kutoka katika kitabu kidogo walichokishikilia.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliopangiliwa vizuri meza zilizotandikwa vitambaa vya rangi nyeupe, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wako wakiwa wanajisomea kwa kutumia makaratasi yenye rangi nyeupe pamoja na vitabu.

Katika eneo la wazi wanafunzi wa kike na wa kiume wamekusanyika wakiwa wanajadiliana kwa pamoja masomo yao wanayopata darasani ili waweze kushirikiana katika uelewa.

Mwanamke aliyebebelea mtoto mdogo mgongoni amesimama mbele ya ubao uliobandikwa karatasi za rangi nyeupe na kuandikwa na maandishi ya bluu, anapokea elimu isiyo rasmi.

Vijana wawili wamesimama kwenye eneo la wazi lenye uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu wamefungua kitabu wakiwa wanabadilishana mawazo pamoja na tafakari zao binafsi.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza na uwazi wa kutosha, vijana wameketi wakiwa wanajisomea kwa kufikiria baada ya kupokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa walimu wao.

Vijana wawili wa kiume wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe wakiwa wanaandika kwa kutumia kalamu za wino katika mbinu mbalimbali za kupokea elimu isiyo rasmi.

Kijana wa jinsia ya kike ameketi ndani ya darasa akiwa amefungua kitabu pamoja na daftari vinavyomwezesha na kumsaidia wakati wa kujisomea, Kipindi alipopata elimu yake isiyo rasmi.

Wanawake wawili wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaa wanajadiliana na kusoma kwa pamoja kwa furaha. Huku nyuma ya darasa, kukiwa na ramani kubwa inayoonesha mipaka yake vizuri, kwa kutofautishwa na rangi.

Ndani ya ukumbi, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wamekusanyika ndani humo, wakiwa wanaendelea kujadilina mambo mbalimbali. Wanatumia madaftari pamoja na kompyuta mpakato.

Wanawake waliojitanda nguo za vitenge wapo ndani ya darasa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwanamke, mwenzao aliyesimama mbele anaowafundisha kwa kutumia ubao wa rangi.

Wanafunzi wa jamii ya kimaasai wanawake kwa wanaume, wamekusanyika ndani ya darasa moja kubwa. Wakiwa wanaelekeza na kunyoosha bao za rangi nyeusi zilizoandikwa maneno ya kiswahili.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye viti vya chuma huku wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayoyapata kutoka kwa mwalimu aliyejitolea kuwafundisha.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi kwenye meza, wakiwa wameizunguka wanajadiliana na kusoma masomo ya elimu isiyo rasmi ili waweze kujiongezea maarifa.

Mwanamke aliyevalia kizibao chenye rangi nyekundu, amesimama mbele ya wanawake waliobeba watoto wadogo, anawapa elimu juu ya malezi bora na kulinda afya za watoto wao.

Ndani ya darasa kubwa vijana kwa watu wazima wameketi wakiwa wanapokea elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na vitabu vilivyopangiliwa vizuri.

Mwanafunzi wa ufundi cherehani anapokea mafunzo maalumu kutoka kwa wanawake wawili waliokalia vizuri mashine hizi za kushonea nguo. Anajifunza kukata, kushona na kutengeneza mitindo mbalimbali ya nguo.

Ndani ya darasa kubwa, vijana wa rika tofauti wameketi, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao kuwapatia elimu isiyo rasmi.

Ndani yadarasa kubwa; wanawake wawili pamoja na mwalimu wa jinsia ya kiume, wameketi wakiwa wanapokea mafunzo kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyowekwa vizuri juu ya meza.

Ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta za aina mbalimbali kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakitumia kompyuta hizo ili ziweze kuwarahisishia kazi zao.

Ndani ya darasa, kuna vijana wa lika tofauti tofauti wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi, kutoka kwa mwalimu wa jinsi ya kike aliye simama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya darasa dogo la elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi wakiwa wanafanya mitihani huku mwanafunzi mmoja wa kiume akiwa anakusanya mtihani wake baada ya kumaliza.

Wanafunzi wa kike na wakiume wa rika tofauti, wako ndani ya chumba kikubwa cha wazi, wamekaa juu ya meza na viti wakiwa wanajisoma kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato.

Katika ukumbi wa darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi kwa pamoja wote wanasikiliza kwa makini mafunzo maalumu wanayopewa na walimu waliopo darasani humo.

Ndani ya jumba kubwa watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi, wanapokea elimu maalumu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo. Anawafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Maalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi elimu ya sanaa ya kufuma mpira wa kuchezea miguu kwa kutumia kamba na mifuko.

Katika eneo kubwa na la wazi na la nje lilipangwa meza pamoja na viti wanawake kwa wanaume watu wazima wameketi wakiwa wanaendelea kujaza mtihani wao kwenye makaratasi kwa utulivu wa hali ya juu.

Wanawake waliovalia fulana za rangi ya bluu za kufanana wapo ndani ya darasa, wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa wakufunzi waliokuja maeneo hayo kwa ajili ya kuwafundisha kwa ufasaha.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti, wameketi wakiwa wanaendelea kupokea elimu na mafunzo yasiyo rasmi kutoka kwa walimu wanaojitolea kuwafundisha.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliopangwa viti pamoja na meza, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti, wameketi wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wao.

Bwana shamba wa jinsia ya kike, anawapa wanawake elimu isiyo rasmi ya shambani. Anawafundisha namna mbalimbali za kupanda mazao bora, ili yaweze kutoka kwa wingi na kwenye afya nzuri.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya duka lao lenye mashine za cherehani, wamekaa na mwanafunzi mdogo wakike wakiwa wanamfundisha namna mbalimbali za kushona nguo, wakiwa wanakata, kushona na kutengeneza nguo bora za kuvaliwa.

Wanawake wa rika tofauti, wako ndani ya chumba cha darasa chenye ubao mkubwa wenye rangi nyeusi. Wanajadiliana maswala mbalimbali na kuongezeana maarifa yanayohitajika kwenye masomo yao.

Bwana shamba wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya wanakijiji wa rika tofauti tofauti akiwa anawafundisha namna mbalimbali za kupata mazao yalio bora na kwa wingi.

Mwanamke aliyehitimu mafunzo maalumu amevalia joho lenye rangi nyeusi, huku akiwa anapokea cheti chake chenye maandishi yanayoonyesha amehitimu mafunzo fulani katika chuo hicho.

Kundi kubwa la watu wazima, wamekusanyika katika eneo la wazi lenye miti mingi inayotoa kivuli cha kutosha, wanapokea elimu maalum kutoka kwa wageni waliokuja kuwatembelea katika eneo hilo itakayowasaidia kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa kubwa na lakisasa wanafunzi warika tofautitofauti wamekaa darasani humo wakiwa wamefungua vitabu pamoja na madaftari yao, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wajinsia yakike aliye simama mbele.

Ndani ya darasa kubwa, vijana na wanaume wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza, huku kila mwanafunzi akiwa na kompyuta yake akiwa anajisomea.

Katika chumba kikubwa kilichopo wazi, wanawake kwa wanaume wamekaa wanaendelea kujadiliana na wengine wanajisomea kwa ubinafsi kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato.

Mwanamke aliyebeba mtoto mdogo mgongoni yuko mbele ya ubao; anasoma maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe zilizobandikwa ubaoni, katika harakati za kujipatia elimu ya utuuzimani.

Ndani ya darasa kubwa lililojengwa kwa matofali na mbao, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume wameketi wakipokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanatumia kompyuta mpakato wakati wa kujisomea na kufundishwa na mwalimu aliyeko mbele ya darasa.

Mwanamke amesimama katikati ya maktaba ya vitabu iliyopangwa vitabu vizuri na vingi kwenye rafu ya mbao, anachagua kitabu kitakachomfaa kwa ajili ya kwenda kujisomea na kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wanaosoma kwa kutumia alama, wameketi darasani humo wakiwa wanatumia karatasi kubwa na peni maalumu, zinazo wawezesha kusoma maumbo tofauti kama lugha za alama.

Ndani ya chumba maalumu wanafunzi watatu; wawili wakiwa wamesimama na mwingine amekaa, wanashirikiana kwa pamoja kusoma kwa kutumia kompyuta, iliyopo mezani hapo huku wakijiongezea maarifa.

Kundi la watu wa rika tofauti tofauti wako ndani ya chumba maaulumu cha darasa, wakiwa wanajadilianana kusoma kompyuta mpakato iliowekwa juu ya meza hio ya mbao.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wa rika tofauti, wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa mwalimu wa kigeni aliyesimama katikati ya darasa hilo kubwa.

Wanaume wa makamo pamoja na vijana, wako ndani ya darasa wakiwa wanajisomea kwa kutumia karatasai maalumu kubwa zenye rangi nyeupe, pamoja na kalamu nene za wino, wakiwa wanabadilishana maarifa.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi watu wazima wameketi wakiwa wanapata masomo ya jioni huku mezani wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu mbalimbali na pembeni kuna feni inayotoa hewa ya ubaridi.

Vijana wa rika tofauti wamekusanyika na kutengeneza kundi wanatumia kompyuta mpakato pamoja na simu za kijihitaji ili waweze kujisomea na kupata maarifa.

Mwanamke mtu mzima, yuko ndani ya darasa anajipatia elimu isiyo rasmi kwa kujisomea, akiwa anatumia vitabu pamoja na madaftali, anajifunza kusoma na kuandika.

Katika darasa, wanafunzi wa rika tofauti wanawake kwa wanaume, wanashirikiana kwa pamoja kusoma katika meza iliyojazwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe pamoja na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa maalumu vijana wa rika tofautitofauti wanajifunza kusoma kwa kutumia alama, wanaandika alama hizo kwenye makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa, kuna watu wazima na vijana wengi wa rika tofauti, wamekaa wakiwa wanasikiliza kwa makini, mafunzo ya elimu isiyo rasmi, wanayo pewa na walimu waliopo mbele ya darasa hilo.

Mwanamke aliejitanda vizuri kanga mabegani na kichwani amekaa kwenye dawati la mbao huku akiwa ameweka kitabu chenye lugha ya kiswahili, akiwa anajifunza kusoma pamoja na kuandika.

Ndani ya darasa kuna vijana na watu wazima wa rika tofauti, wanasoma na kujadiliana kwa pamoja, wengine wanatumia kompyuta mpakato na wengine wanatumia simu zao za mkononi.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi walioshusha barakoa kwenye videvu wameketi wakiwa katika hali ya kujisomea na kujadili masomo mbalimbali wanayoyapata katika taasisi hiyo inayotoa elimu isiyo rasmi.

Wanawake wa makamu wameketi ndani ya darasa kwenye mtindo wa kujadiliana wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anaewafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeusi pamoja na karatasi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wakike na wakiume wa rika tofauti wameketi darasani humo wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu wa jinsia ya kiume laiyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wameketi kwenye madawati ya mbao wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo ya elimu isiyo rasmi wanayoipokea kutoka katika walimu waliojitolea kuwafundisha.

Wazee na vijana wa rika tofauti wako ndani ya darasa wanashirikiana kusoma. Mwingine ameinamia meza iliowekewa karatasi la rangi jeupe akielekeza wenzake.

Ndani ya darasa la wanafunzi watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja, wanashirikiana kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza; ili kujiendeleza kimaarifa.

Wanawake wenye watoto wadogo, wamekusanyika ndani ya ofisi moja wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewapatia elimu juu ya afya bora ya watoto na malezi.

Wanakijiji wamekusanyika kwenye eneo la kivuli lenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa wageni waliokuja kujijini hapo ili kuwanufaisha kitaaluma.

Ndani ya chumba watu wazima wa rika tofauti pamoja na vijana wa kike wanaendelea kusoma na kuandika huku mzee mmoja ameinamia meza na anaelekeza wenzake maswala tofauti.

Mwalimu wa michezo yupo ndani ya darasa la vijana, akiwa anawapa elimu ya michezo uwanjani ili waweze kupata matokeo bora na kufanya vizuri zaidi kwenye mechi zao.

Mwanamke wa makamo, amepiga picha akiwa ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka cheti cha kumaliza. Cheti hiki kinawakilisha mafunzo fulani aliyoyahitimu mahali hapo.

Wanawake wameketi katika darasa lenye ubao mkubwa wenye rangi nyeusi na maandishi ya chaki nyeupe wamekusanyika darasani humo kwa ajili ya kupokea elimu isiyorasmi itakayowasaidia kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza hewa na mwangaza wa kutosha, watu wazima waarika tofautitofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari pamoja na makaratasi makubwa yenye maandishi.

Ndani ya darasa vijana wa rika tofauti wameketi wanapokea mafunzo maalumu na yasiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama katikati yao na kuwaelekeza kwa kutumia kompyuta mpakato.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanasoma huku mwalimu akiwa mtanashati amesimama mbele ya darasa hili anawafundisha kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wa rika tofauti tofauti wakiwa wanapata elimu ya utu uzimani, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi hao.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika darasa kubwa lenye meza na viti, huku wakiwa wanaandika kwenye makaratasi meupe yanayoashiria mitihani baada ya kuhitimu mafunzo yasiyo rasmi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wanafunzi maalumu waliokaa kwenye viti vya matairi ,wameketi katika ukumbi huo wakiwa wanapokea mafunzo maalumu ,kutoka katika luninga iliyoko mbele yao.

Mwanamke wa makamu wa jinsia ya kike amesimama akiwa anaonesha cheti chake cha kuhitimu, kinachoashiria amemaliza mafunzo maalumu yatayo msaidia katika kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wamesimama pembezoni mwa darasa wakiwa wanasoma karatasi yenye maandishi meupe, inayoelezea namna ya kusoma na kukaimu masomo yao.

Ndani ya darasa kubwa watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliesimama mbele ya darasa hilo anaewafundisha kwa ufasaha.

Wanafunzi wameketi ndani ya darasa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeusi na kuandika kwa chaki yenye rangi nyeupe.

Mzee wa makamo wa jinsia ya kiume ameketi kwa utulivu ndani ya maktaba ya vitabu, iliyopangiliwa vizuri vitabu kwenye rafu yenye rangi nyeusi akiwa anajisomea kwa utulivu wa hali ya juu.

Mwanamke amesimama katikati ya maktaba kubwa; iliyosheheni vitabu kwenye rafu ya mbao. Anachagua kitabu kitakachomfaa kwa ajili ya kwenda kujisomea na kupata maarifa.

Ndani ya darasa maalum wanawake wawili pamoja na wanaume wameketi wakiwa wanajisomea kwa pamoja, wameweka kompyuta mpakato juu ya meza pamoja na vitabu vinavowarahisishia kazi yao ya usomaji.

Vijana watatu, wakike na wakiume wameketi ndani ya darasa maalumu. Wanatumia kompyuta iliyowekwa juu ya meza katika kujisomea na kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa, wanafunzi wa lika tofauti tofauti wamekaa darasani humo, wakiendelea kujisomea na kujiongezea maarifa, huku wengine wanatumia kompyuta mpakato walizoweka mezani.

Mwalimu wa ufundi seremala amesimama nje ya darasa akiwa na vijana wadogo, wenye nia na kiu ya kujifunza namna ya kutengeneza fanicha mbalimbali za majumbani.

Katika ukumbi mkubwa uliosheheni watu wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanaendelea kujadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na makaratasi maalumu.

Mwalimu wa makamo wa jinsia ya kiume ameketi darasani na wanafunzi wa kiume anaowafundisha namna mbalimbali, huku mbele yao kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi ndani ya darasa wakiwa wanajifunza namna ya kusoma na kuandika kwa kutumia vitabu na karatasi kubwa zenye rangi nyeupe ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa kuna vijana wa rika tofautitofauti wakiwa wamekaa kwa utulivu, wanasoma kwa kushirikiana huku mbele ya darasa kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa, wanafunzi wa kike na wa kiume wa rika tofauti wameketi wakiwa wanapokea elimu isio rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo, anawafundisha kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia kizibao chenye rangi nyekundu, anawapa elimu wanawake wenye watoto wadogo, namna mbalimbali za kukinga afya ya watoto ili wawape malezi yaliyo bora.

Ndani ya darasa kubwa, lililopangiliwa vizuri viti pamoja na meza. Wanafunzi wameketi darasani humo, wakiwa wanajifunza masomo mbalimbali, kwa ajili ya kujiongezea maarifa kwa kutumia madaftari pamoja na vitabu.

Mwalimu wa ufundi seremala anawafundisha vijana wadogo mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza fanicha bora. wako nje ya darsa na wanaangalia vitendo mbalimbali vinatotumika kutengeneza bidhaa hizo.

Ndani ya chumba, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekusanyika, wamekaa wakiwa wanatumia kompyuta zilizopangwa vizuri kwenye meza. Wanatumia kompyuta hizi katika kufanya elimu yao isio rasmi.

Ndani ya darasa maalumu, wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume wameketi huku mezani wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu wakiwa wanajadiliana na kubadilishana maarifa yao mbalimbali.

Ndani ya darasa maalumu, vijana wa rika tofautitofauti wamesimama wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Vijana wa kiume wanaochukua mafunzo ya elimu ya umeme wamesimama katika eneo la wazi huku mezani wakiwa wameweka vifaa mbalimbali vya umeme, wakiwa wanajifunza kutengeneza nishati hiyo bora.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna wanawake na wanaume wa rika tofauti wamekusanyika kwa ajili ya kupokea elimu isiyo rasmi, huku mwanafunzi mwingine akiwa amenyoosha mkono kuonyesha hali ya kutaka kujibu swali.

Mwanamke aliyejitanda kanga amekaa kwenye eneo la wazi juu ya dawati, anatumia kitabu kilichoandikwa maneno pamoja na picha ili kujifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya ukumbi, wanawake kwa wanaume wameketi kwenye meza zilizopangiliwa vizuri na pamoja na viti vya mbao wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato na wengine wanatumia madaftari.

Ndani ya darasa kubwa watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali pamoja na makaratasi ya rangi katika kujipatia elimu isiyo rasmi.

Wanafunzi wa rika tofauti wapo ndani ya darasa wamekaa kwenye meza na viti vya mbao, wakiwa wanajifunza na kupokea elimu isiyorasmi kutoka Kwa walimu wao.

Kikundi kidogo cha vijana wenye mahitaji kaalumu wamekusanyika katika darasa kubwa, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali ya kijamii pamoja na kuongezeana elimu pamoja na maarifa.

Katika eneo kubwa la wazi, wanakijiji wamekusanyika. Wote wakiwa tayari kwa ajili ya kupokea elimu maalumu; iliyoletwa na watu waliokuja kujitolea, kuwapatia elimu hiyo katika Kijiji hicho.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wamekaa chini ya tenti kubwa. Wakiwa wanaendelea kufanya mtihani wao kwa utulivu, kwenye madawati na meza vya mbao vilivyopangiliwa vizuri.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wa lika tofauti tofauti wameketi kwenye meza pamoja na viti wakiwa wanapokea elimu maalum isiyo rasmi kutoka katika walimu walio jitolea kuwafundisha

Wanakijiji wamekusanyika kwenye mkeka wakiwa wamekaa wameshikilia madaftari pamoja na vitabu wote wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele ya ukuta na anawafundisha.

Wanafunzi wa jamii tofauti wamevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi yaitwayo joho, wanapiga picha ya pamoja kama kumbukizi ya kuhitimu mafunzo na elimu yao ya chuoni.

Wanawake waliojitanda kanga kifuani na kichwani, wameketi ndani ya darasa, huku wameweka vitabu vidogo juu ya meza, wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi ya kujifunza kusoma pamoja na kuandika.

Wanawake wawili wako ndani ya darasa kubwa lenye rafuli kubwa na ndefu zilizopangiliwa vitabu vizuri, wanasoma vitabu pamoja na kompyuta mpakato waliyoweka mezani.

Katika eneo la darasa lenye viti vichache pamoja na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekaa darasani humo wakiwa wanaendelea kujisomea na kupokea maarifa kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Vijana wa kike na wakiume wanaojifunza elimu ya ufundi wamesimama nje ya darasa hilo pamoja na mwalimu wao anayewafundisha kwa kutumia vitendo pamoja na kitabu kidogo alichokishika mkononi mwake.

Watu wazima wa rika tofauti, wameketi pamoja kwenye meza ndefu pamoja na viti vya plastiki; wanatumia madaftari pamoja na kompyuta mpakato kujifunza na kujadiliana.

Wanawake wa jamii ya kiislamu, wako ndani ya darasa wanatumia kompyuta mpakato, wakishirikiana na kijana wa kiume, Katika kujisomea na kujiongezea maarifa ya darasani.

Wanawake wa jamii ya kimasai, wapo ndani ya darasa wamekalia viti vya plastiki, wanaonesha mbao ndogo zilizopakwa rangi nyeusi, zilizoandikwa maneno. Wanajifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa wazee wa rika tofauti pamoja na vijana wakike wameketi, wote wanashirikiana na kujadiliana katika kupata mafunzo na elimu fulani wanayopata mahali apa.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa rika tofautitofauti, wanaojifunza kusoma pamoja na kuandika alama maalumu. Wanatumia makaratasi makubwa ya rangi nyeupe na kalamu nene nyeusi.

Vijana wa kike na wa kiume wapo kwenye eneo la wazi wameketi wakiwa wanaendelea kujadiliana maswala mbalimbali ya masomo yao, wamekaa kwenye viti vya mbao na wanatumia madaftari pamoja na vitabu kujisomea.

Kijana wa kike ameketi katika darasa akiwa anajisomea madaftari pamoja na vitabu ili kujiongezea maarifa yatakayomsaidia kwenye maisha yake ya kila siku hapo baadaye.

Ndani ya darasa kubwa kuna watu mbalimbali wakiwa wanapokea mafunzo mbalimbali ya elimu isiyo rasmi huku wengine wakiwa wanajadiliana kwa kutumia makaratasi maalumu yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama katika darasa huku wameshikilia vitabu vilivyochorwa ramani mbalimbali, ramani hizo zikiwa zinatofautisha mipaka yake kwa rangi za kupendeza zilizopo kwenye kitabu hicho.

Mwanamke amesimama katikati ya maktaba kubwa ya vitabu, yenye rafu ndefu zilizojaza vitabu vya aina mbalimbali. Anachagua kitabu kitakacho mfaa kwa ajili ya kwenda kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia nguo za rangi ya sare, wakiwa wapo katika darasa, wanajifunza namna mbalimbali ya kuunganisha vifaa vya umeme, kwa kutumia vifaa tofauttofauti.

Ndani ya chumba maalumu chenye mwangaza na hewa ya kutosha wanawake wawili wameketi darasani humo wakiwa wanajisomea huku nyuma kukiwa na ramani inayoonesha rangi mbali mbali kwa ajili ya kutofautisha maeneo.

Vijana wawili wako darasani wakiwa wanaandika ubaoni, kwenye ubao wenye rangi nyeupe, wanajiendeleza katika harakati za kupata elimu isiyo rasmi, ili iwasaidie kwenye shughuli za kijamii.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyevalia koti la suti, amesimama pembezoni mwa meza ya wanafunzi watu wazima, walioketi darasani humo, tayari kupokea elimu isiyo rasmi.

Bwanashamba yupo pembezeni mwa shamba lililostawi vizuri, anawafundisha kwa ufasaha wanakijiji mbinu mbalimbali za kuweza kuwawezesha kupata mazao yenye ubora zaidi na kwa wingi.

Ndani ya darasa wanafunzi watatu wameketi pamoja na mwalimu wa kike, anayewafundisha kwa kutumia madaktari pamoja na vitabu akiwapatia elimu isiyo rasmi inayowasaidia kujiongezea maarifa.

Watu wazima wa rika tofauti wamekusanyika nje kwenye eneo la wazi wakiwa wamekaa kwenye mzunguko, wanatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu na madaftari kujadiliana maswala mbalimbali.

Watu wazima wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya darasa kwenye madawati ya mbao wakiwa wanatumia madaftari pamoja na vitabu kujiongezea maisha na kujisomea.

Mwanamke aliyesimama katikati ya darasa huku ameshikilia kompyuta mpakato, ikiwa ni nyenzo muhimu anayotumia awapo shuleni hapo wakati wa kujisomea na kuongeza maarifa.

Kundi la watu wazima waliovalia fulana za kufanana, wameketi ndani ya darasa mm; wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi inayotolewa na watu maalumu wanaowafadhili katika elimu hiyo.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliosheheni watu wazima waarika tofauti tofauti wamekaa wakipokea mafunzo maalumu, huku mwanafunzi mmoja akiwa amenyoosha mkono juu kuonesha hali ya kutaka kujibu swali.

Katika ukumbi mkubwa uliopo wazi, wanafunzi na watu wazima wa rika tofauti wameketi wakiwa wanapokea mafunzo maalum kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa maalumu vijana wakike kwa wakiume wameketi wakiwa wanaendelea kujisomea na kuandika katika makaratasi yenye rangi nyeupe. Huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na vifaa mbalimbali wanavyovitumia wakati wa kusoma.

Ndani ya darasa kubwa watu wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na simu zao za mkononi za kidijitali.

Wanaume wa rika tofauti tofauti wamesimama wakiwa wamezunguka meza ya mbao, huku mmoja wao akiwa ameinama na anaandika kwa kutumia kalamu za wino kwenye karatasi kubwa ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wakiwa wapo ndani ya darasa wanaendelea kujisomea na kujadili mambo mbalimbali kutoka katika kitabu maalumu kiitwacho biblia huku wakibadilishana maarifa tofautitofauti

Ndani ya darasa watu wazima wa rika tofauti wameketi wanafundishwa na mwalimu aliyesimama pembeni ya darasa hilo, kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe na ulioandikwa na kalamu ya rangi ya bluu.

Vijana watatu wamekaa kwenye meza kwa mzunguko wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali ya elimu waliyopewa darasani, juu ya meza wameweka vitabu na madaftari pamoja na chupa za maji.

Vijana wa makamo wa jinsia ya kiume wameketi darasani wakiwa wameinama kw autulivu, na kuendelea kuandika katika makaratasi maalumu ikiashiria ni mtihani, na utulivu unahitajika.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwenye kibweta wakiwa wameweka vitabu pamoja na madaftari wakiwa wanajisomea masomo yao ya jioni, yanaoyowasaidia kujiongezea maarifa na kupata uwelewa mzuri.

Vijana wanne wa kiume wamesimama katika eneo la wazi wakiwa na vifaa mbalimbali vinavyowezesha kujifunza kutengeneza nishati ya umeme kwa kuunganisha vifaa hivyo tofauti.

Mwanamke wa makamo ameketi katika meza pamoja na kiti cha mbao, akiwa anaendelea kuandika katika daftari lenye rangi nyeupe na kutoka katika kitabu chenye maandishi, anapokea elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kumuongezea maarifa.

Wanaume kwa wanawake watu wazima wako ndani ya darasa kubwa wakijisomea kwa kujadili huku wengine wamefungua kompyuta mpakato pamoja na simu zao zikiwa mezani na wengine wanatumia madaftari.

Wanawake wawili mafundi cherehani; wanamfundisha mwanafunzi aliyekaa katikati yao, namna ya kushona nguo kwa kutumia mashine hizi za kisasa; akiwa anawafundisha namna ya kukata, kushona na kutengeneza nguo maalum.

Katika chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wa rika tofauti wako darasani humo, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa kiume aliye simama mbele ya darasa.

Mwanamke wa jamii ya kimasai yuko mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, umeandikwa Kwa chaki ya rangi nyeupe maneno ya kiswahili, anajifunza kusoma pamoja na kuandika maneno ya kiswahili.

Ndani ya darasa kubwa watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanajipatia elimu isiyo rasmi kutoka kwa walimu wanaowafundisha, wanafunzi wameweka kompyuta mpakato mezani.

Katika ofisi maalumu watu wazima watatu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliowekwa juu ya meza hio.

Wazee wa makamo wakiwa wamesimama katika eneo la wazi ,wanaendelea kujifunza namna mbalimbali za kupasha mwili , ili kujiongezea maarifa kwenye namna za kufanya mazoezi bora ya mwili.

Wanafunzi wa kigeni na wa nchini wakiwa wanapiga picha ya pamoja wakiwa wamevalia vizuri majoho yenye rangi nyeusi, picha hii ikiashiria furaha ya kuhitimu masoma na mafunzo chuoni hapo.

Kundi la watu wazima wameketi katika meza ndefu na viti vya plastiki, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato, vilivyowekwa juu ya meza hiyo.

Ndani ya chumba maalumu kilichowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasani humo wakiwa wanajisomea, na wengine wamekaa katika makundi wakiwa wanajadili kwa pamoja masomo yao.

Watoto wa kike, walio jitanda kimasai, wamesimama katikati ya darasa, wanaonesha picha zenye ramani. Ramani hizi wanazitumia kujifunza kusoma mipaka tofauti tofauti.

Vijana wa kike wameketi ndani ya darasa kwenye meza za mbao, wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu juu ya meza hizo, wanatumia wakati huu kujifunza na kujiongezea maarifa ya elimu isiyo rasmi.

Wanaume wa makamo wamesimama katika eneo la wazi lililopangiliwa vizuri viti vya rangi n yekundu, huku mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katikati yao anayewafundisha wenzake kwa vitendo.

Wanawake watatu wapo ndani ya darasa. Wanashirikiana kusoma kusoma na kujifunza mambo mbalimbali ya maarifa. Wanapokea elimu hii wakati wa umri ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la suti anafundisha watu wazima waliopo darasani, wakiwa wameketi kwenye viti pamoja na meza za mbao, anatumia vitabu kuwapa elimu hiyo.

Wanawake wa makamo wameketi ndani ya darasa wakiwa wanapokea elimu ya afya ya watoto wadogo, wanayopewa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Wanawake wako ndani ya darasa moja wakiwa wanajifunza namna mbalimbali za kujua kutengeneza nywele za wanawake, hii ni elimu ya saluni inayowasaidia wakati wa kwenda kujiajiri au kuajiriwa.

Mwanamke wa jamii ya kimaasai akiwa amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika maneno mbali mbali ya kiswahili kwa kutumia irabu pamoja na silabi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye taa zinazoangaza pamoja na feni, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakiendelea kujisomea na kumsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Vijana wa rika tofauti wapo ndani ya darasa wamekaa kwa muundo wa kikundi wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali, huku nyuma kukiwa na picha inayodhihirisha jambo fulani wanalojifunza.

Ndani ya darasa maalum, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza, huku pia kukiwa na maji kwenye meza yanayowasaidia kupoza kiu wakati wa kusoma.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi ndani ya darasa kubwa kwenye meza na madawati ya mbao wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na madaftari huku mwalimu anawafundisha akiwa amesimama mbele yao.

Ndani ya darasa wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta maalumu zilizowekwa juu ya meza na wengine wanatumia madaftari.

Katika eneo la uwanja uliyo wazi wenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi, wanakijiji wamekusanyika wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyesimama katikati yao.

Wanawake wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa kubwa wakiwa wanapokea mafunzo ya elimu ya kujifunza namna ya kusuka na kutengeneza nywele kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Vijana na watu wazima wako ndani ya darasa wanajadiliana kusoma kwa mtindo wa makundi, huku wakiwa wanatumia vitabu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato walizoweka mezani.

Ndani ya darasa watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi kwa hali ya mzunguko wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa mezani.

Kijana wa jinsia ya kiume anapokea cheti maalum kutoka kwa mwalimu aliyevalia suti, cheti hiki kinaonesha na kuthibitisha amehitimu mafunzo flani maalumu.

Wanawake wa makamo waliojitanda vizuri vazi aina ya kanga wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopokea kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanawake watatu waliovalia tisheti zinazofanana wamekaa katika darasa wakiwa wanasoma mambo mbalimbali na kujiongezea maarifa pamoja na elimu.

Bwanashamba wa jinsia ya kike amesimama katikati ya shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya rangi ya kijani kibichi, akiwa na wanafunzi akiwafundisha namna ya kupata mazao bora na kwa wingi.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wakike waliovalia barakao chini ya kidevu, wamekusanyika kwa ajili ya kujadiliana na kusoma wanatumia madaftari pamoja na vitabu mbalimbali.

Vijana wawili wameketi katika darasa wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu vilivyomezani hapo, huku wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa wanafunzi watu wazima wameketi katika madawati na meza za mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anaowafundisha kwenye ubo wenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha wanafunzi wa kike na wa kiume wa rika tofauti wameketi darasani humo wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato, pamoja na nyenzo nyigine muhimu za kujisomea.

Vijana wa kike na kiume wameketi nje ya darasa wakiwa wanaendelea kusoma na kubadilishana maarifa, kwa namna ya kujadili masomo mbalimbali wanayoyapokea wawapo chuoni.

Ndani ya darasa kubwa, vijana na wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwenye meza za mbao. Nyuma ya darasa hilo kuna rafu kubwa iliyosheheni vitabu mbalimbali huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa mbele anawafundisha.

Ndani ya eneo kubwa lililopangiliwa meza vizuri na kuwekewa vitambaa vyenye rangi nyekundu, wanafunzi wa rika tofauti wamekusanyika; wakiendelea kujisomea huku wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Ndani ya ofisi kubwa yenye miundombinu ya kisasa ya kutumia, watu (wanawake na wanaume) wamekusanyika wakiwa wanabadilishana mawazo mbalimbali na kujadiliana masuala ya elimu.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume wameketi katika eneo la nje la wazi wakiwa wamekalia viti huku wanajadiliana masomo yao mbalimbali ya chuoni kwa ajili ya kwenda kufanya mitihani inayowakabili mbeleni.

Ndani ya darasa kubwa wanawake na vijana wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanaendelea kusoma kwa kutumia madaftari madogo yaliyopo juu ya meza pamoja na makaratasi yenye rangi nyeupe, huku nyuma kukiwa na rafu iliyosheheni vitabu vingi.

Wanawake wawili wa makamo wako ndani ya darasa, huku nyuma kukiwa na rafu kubwa ya rangi ya mbao iliyopangwa vitabu. Wanatumia vitabu hivyo katika kusoma na kujiongezea maarifa.

Wanafunzi wapo darasani wakiwa wanajisomea. Wanatumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza. Wanafunzi hawa ni wa makamu na wanajipatia elimu isiyo rasmi.

Mwanamke aliyesuka vizuri nywele aina ya rasta amesimama katikati ya darasa, huku amebebelea kompyuta mpakato inayomsaidia kipindi cha kusoma na kujiongezea maarifa.

Wanawake watatu wako darasani kwenye masomo ya jioni, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanatumia makaratasi ya mitihani yaliyopita pamoja na vitabu kujikumbushia masomo yao ya darasani.

Vijana wa rika tofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanachukua mafunzo ya elimu maalumu, ya kuchora na kutengeneza alama mbalimbali. Zitakazotumika kwenye maisha ya kila siku.

Vijana watatu wako nje ya jengo zuri, wamekaa kwenye meza wakiwa wanajadiliana. Wanajadiliana masomo ya elimu isiyokuwa rasmi, wanayopokea kwenye taasisi hiyo maalumu.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wakike na wakiume wa rika tofauti, wameketi huku mbele kukiwa na ubao mkubwa wa rangi nyeupe wako mahali hapa kwa ajili ya kupata elimu maalum isiyo rasmi.

Vijana wa rika tofauti wapo nje ya jengo wakiwa wanasoma masomo ya elimu isio rasmi, itakayowasaidia kujiongezea maarifa ya kufanya shughuli za kijamii.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa akiwa anawapa wanafunzi elimu isiyo rasmi ya namna ya kutengeneza mpira wa miguu wanaotumia watoto wa kiume kuchezea.

Mwanafunzi mwanamke amehitimu mafunzo yake katika siku yake ya mahafali amevaa joho lenye rangi nyeusi na anapokea cheti kutoka kwa mwalimu anayemkabidhi cheti hicho.

Ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa pamoja na kompyuta zilizowekwa juu ya meza, wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi darasani humo wakipokea mafunzo hayo maalumu.

Ndani ya darasa wanafunzi wakike na wakiume wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa utulivu, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa watu wazima wa rika tofautitofauti wamekaa wakiwa wanasikiliza kwa makini, mafunzo ya elimu isiyo rasmi wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Katika eneo la wazi la kijiji, wanakijiji wamekusanyika na kukaa kwenye mkeka wakiwa wanaendelea kupata mafunzo maalumu, kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama nje hapo.

Katika eneo kubwa lililozungukwa na uoto wa asili na miti mingi mirefu wanakijiji wamekusanyika wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, wanapokea kwa pamoja elimu maalum wanaopewa na watu waliokuja sehemu hiyo.

Katika eneo la darasa kuna wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekusanyika wamekaa kwa mtindo wa mzunguko wakiwa wanajadiliana masomo yao mbalimbali kwa kutumia vipeperushi na makaratasi yaliyoko mezani.

Wanawake wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa kwenye viti vya plastiki huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi wenye maandishi ya rangi nyeupe wakiwa tayari kupokea elimu.

Ndani ya darasa Kuna walimu pamoja na wanafunzi waliokusanyika pamoja wote wakiwa wanajadiliana na kusoma Kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyowekwa mezani kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wameketi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta maalumu, zilizowekwa juu ya meza huku wakiwa wanajiongezea maarifa.

Vijana wawili wa kiume wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa na kalamu tofauti za rangi ya bluu pamoja na nyekundu, wanatumia muda huu kusoma na kujikumbusha yale waliyofundishwa darasani.

Ndnai ya darasa kubwa lililowekwa meza pamoja na za mbao, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanajisomea kwa utulivu, kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari yao.

Vijana wawili wa kike wameketi ndani ya darasa kubwa lenye maktaba kubwa ya vitabu vilivopangwa kwenye rafu, wanatumia kompyuta mpakato katika kujisomea.

Watu watatu wa rika tofauti wameketi katika darasa na wengine wamesimama wakiwa wanatumia kompyuta iliyowekwa juu ya meza inayowasaidia katika kujiongezea maarifa na kujisomea.

Katika darasa wanafunzi wa rika tofauti na watu wazima, wameketi wakiwa wanapokea mafunzo maalumu kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati yao.

Mwalimu wa makamo wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi elimu ya sanaa ya kutengeneza mpira, kwa kutumia kamba na mifuko ya nailoni.

Wazee na vijana wa rika tofauti wamekusanyika ndani ya chumba kimoja, wakiwa wanatumia meza moja kujadiliana maswala mbalimbali wanaojifunza, pindi wanapokua darasani kwenye mazingira ya kupata elimu isio rasmi.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wamekaa kwa mpangilio mzuri, wanapata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike, aliye simama mbele ya darasa.

Ndani ya chumba maalumu mwalimu wa jinsia ya kiume amekaa na wanafunzi wa kiume akiwa anawafundisha mbinu mbalimbali, ndani ya darasa kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi mekundu na meusi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi darasani wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa vitendo.

Wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia sare maalumu, wapo ndani ya chumba cha fundi cherehani anayewafundisha namna ya kushona nguo, huku akiwa anawafundisha namna kukata pamoja na kuchukua vipimo.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti wanatumia kompyuta zilizopo mezani katika kujisomea na kujiongezea maarifa, huku mwanafunzi mwingine wakiwa anawasaidia wenzake.

Ndani ya darasa mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele, akifundisha wanafunzi wa rika tofauti elimu isiyo rasmi ili iweze kuwapa maarifa.

Ndani ya darasa kubwa lenye uwazi wa kutosha pamoja na meza na viti vya mbao, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wanasoma, huku mwalimu alievalia shati zuri akiwa amesimama mbele yao.

Kundi la wazima waliovalia fulana za rangi ya bluu zinazofanana wameketi kwenye madawati ya mbao, wakiwa wanapokea elimu na maarifa yasiyo rasmi ili kujiongezea maarifa.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wako ndani ya chumba cha darasa, wanajadiliana masomo wanayopata katika darasa hilo; ili waweze kuelewa kwa ufasaha ili kujiendeleza kimaisha.

Wanawake watatu waliovaa vizuri mavazi ya viremba wameketi katika darasa, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele yao. Anawafundisha namna ya kusoma na kuandika kwa kutumia ubao wa rangi nyeusi.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha unaopenya kutoka katika madirisha makubwa ya vioo, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi darasani humo wakiendelea kujisomea.

Katika eneo la darasa wanafunzi wa rika tofauti na wa jamii mbalimbali, wameketi wakiwa wanajisomea katika tafiti za kupata elimu isiyo rasmi.

Katika darasa kubwa lililowekwa viti vya plastiki, watu wa rika tofautitofauti wamekaa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo ya taaluma wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye uwazi mkubwa wanafunzi wa kike na wa kiume wa rika tofautitofauti wameketi wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi, huku wanafunzi wengine wakiwa wamenyoosha mkono juu kuonyesha kutaka kujibu swali.

Ndani ya darasa, vijana na wazee warika tofauti wamekusanyika wote wakiwa wanapokea mafunzo maalumu kwa ajili ya kuongeza maarifa yao binafsi pamoja na elimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wapo darasani, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanasoma na kupokea mafunzo kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya jengo kubwa kuna wanakijiji na wanafunzi wa rika tofauti, wamekusanyika wakipokea elimu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa. Anayewafundishwa kwa ufasaha.

Ndani ya chumba maalumu, kuna wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume. Wamekaa wakijadiliana na kushirikiana kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Watu wazima wa jinsia ya kiume wako ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri, kompyuta zimewekwa kwenye kila meza ili kuwasaidia wanafunzi wao katika kujisomea.

Wanafunzi wa rika tofauti wanawake kwa wanaume wamesimama wakiwa wanaonesha vyeti vya kuhitimu mafunzo fulani, vyeti hivi vinathibitisha elimu waliochukua wanafunzi hawa katika taasisi hiyo.

Vijana wanaojifunza elimu ya ufundi wako katika eneo la kazi, huku mwalimu wao akiwa anawafundisha kwa vitendo pamoja na maandishi kwa kutumia kitabu kidogo alichokishikilia mkononi.

Wanawake wawili wa makamu. Wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanaendelea kujisomea kwa kutumia vitabu maalumu. Vilivyopangwa vizuri katika rafu ya rangi ya mbao, iliyopo nyuma ya darasa hilo.

Katika darasa maalum wanawake wa rika tofauti wameketi wakiwa wanatumia kompyuta zinazowasaidia kujisomea, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anapita kwa kila mwanafunzi kuwakagua.

Mwalimu wa kiume wa makamo amesimama mbele ya darasa anatumia elimu ya ufundi kuwafundisha wanafunzi namna ya kufuma mpira wa kuchezea kwa miguu kwa kutumia kamba na mifuko.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume wameketi ndnai ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa ufasaha na utulivu kwa kutumia kompyuta mpakato, walioiweka juu ya meza.

Ndani ya chumba kidogo, wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wanashirikiana kujadili kutoka katika kitabu cha dini kiitwacho Biblia. Wanabadilishana maarifa na kueleweshana zaidi juu ya kitabu hicho.

Vijana na watoto wa rika tofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya darasa hilo kuwafundisha. Nyuma ya darasa kuna rafu iliyosheheni vitabu ya aina mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti wamekusanyika, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele ya darasa hilo anawafundisha kwa kutumia bango kubwa lililoko mbele ya darasa.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wameketi wakiwa wanapokea semina ya mafunzo kwa ajili ya kuwapatia maarifa na elimu isiyorasmi mezani hapo wameweka vitabu vidogo pamoja na chupa za maji.

Mwanamke wa makamo, aliye hitimu mafunzo fulani, amepiga picha akiwa anaonesha cheti kinacho ashiria amehitimu mafunzo fulani, katika taasisi hiyo aliyopo.

Katika eneo la wazi vijana wa rika tofautitofauti wamekusanyika wakiwa wanajadiliana wengine wameshikilia vitabu na wengine wako wakisikiliza kwa makini maarifa wanayopewa na wenzao.

Mwalimu wa jinsia ya kike anafundisha kwa vitendo wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi darasani kwa mtindo wa mstari. Wanajifunza na kujiongezea maarifa maalumu.

Ndani ya jengo kubwa kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanajifunza kuandika pamoja na kujiongezea maarifa kupitia komputya mpakato na makaratasi makubwa yaliyowekwa mezani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa wakiwa wamevalia sare, wamesimama mbele ya mashine maalumu zinazowasaidia kutengeneza na kuunda umeme, utakaoenda kuwasaidia kwenye jamii.

Vijana wawili wakiume wapo ndani ya darasa, wakiwa wanaendela kujadiliana kutoka katika kitabu cha kidini kiitwacho bibilia wanabadilishana maarifa.

Mwalimu wa makamo wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi elimu ya sanaa ya kufuma mpira wa miguu kwa kutumia kamba na mifuko ya nailoni.

Ndani ya ukumbi mkubwa wanawake kwa wanaume wameketi kwenye meza iliyotandikwa vizuri kitambaa cha rangi nyeupe, wakiwa wanasoma na kupeana elimu mbalimbali kwenye maisha yao ya kijamii.

Ndani ya chumba maalum kilichowekwa kompyuta za rangi nyeupe, wanafunzi watu wazima wameketi, wanatumia kompyuta hizo katika kujisomea na kurahisisha kazi zao mbalimbali.

Kundi la watu wazima la wanawake na wanaume, wameketi katika ukumbi wa nyumba, wakiwa wamekalia viti vya plastiki, wakiwa wanabadilishana maarifa mbalimbali wakipeana elimu isio rasmi, huku wengine wakiandika kwenye makaratasi yenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa lenye rika la watu tofauti wamekaa kwenye meza za kisasa wanaopokea mafunzo maalumu kutoka Kwa mwalimu wa jinsia ya kike anayepita Katika yao kuwafundisha.

Katika eneo la wazi lenye meza pamoja na viti wanafunzi wa rika tofauti wameketi. Wengine wanajisomea kwa kutumia madaftari yao, na wengine wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato ili kupata maarifa.

Katika eneo la darasa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume. Aliyesimama katikati yao na kuwafundisha.

Mwanamke wa jamii ya kimasai, yuko mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, ulio andikwa herufi za kiswahili, anajifunza kusoma pamoja na kuandika lugha ya kiswahili.

Ndani ya darasa lenye mandari ya kuvutia wanafunzi wa rika tofauti wako darasani humo wanasoma kwa utulivu na wengine wakijadiliana wawiliwawili kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi wanajadiliana na kusoma, wanatumia vitabu pamoja na kompyuta mpakato.

Vijana wanne wa kiume wamesimama kwenye eneo la wazi wakiwa na vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato walizoweka mezani. Wanajifunza kutengeneza vifaa hivyo kwa mbinu mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi, wote wanapokea mafunzo ya elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa nchi ya kigeni aliyesimama katikati ya darasa.

Ndani ya chumba maalumu vijana kwa watu wazima wakike na wakiume wameketi wakiwa wanasoma kwa pamoja, huku wanatumia vifaa maalumu kama; simu za kidigitali pamoja na Komputa mpakato.

Ndani ya darasa wanafunzi wajamii tofauti na wa rika tofauti wameketi wakiwa wanajisomea, wakiwa katika harakati za kupata elimu isiyo rasmi.

katika uwanja mkubwa wenye miti mirefu inayotoa vivuli kundi kubwa la watu wazima wameketi wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanamke wa jamii ya kimasai amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi Ulioandikwa herufi na maneno ya kiswahili akiwa tayari Kwa ajili ya kujifunza lugha hii pendwa ya kiswahili.

Ndani ya darasa wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye meza na viti vya mbao, wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Wanawake kwa wanaume wako ndani ya chumba maalumu kilichopangiliwa vizuri kimewekwa kompyuta za kisasa kwenye kila meza inayowasaidia watu hawa kipindi wanapokuja mahali hapa kujisomea.

Vijana wawili wa kiume wako ndani ya chumba. Mwingine amechuchumaa na mwingine amepiga magoti, wakiwa wanatengeneza picha ya mti pamoja na mtu. Picha hii hutumika katika kujifunzia mambo tofauti.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi kwenye darasa, huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na rafu kubwa zenye vitabu vya rangi mbalimbali. Huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele yao kuwafundisha.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi akiwa anawafundisha kwa ufasaha.

Ndani ya darasa wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume wako wakiwa wanaendelea kujadiliana na kusoma kwa pamoja, huku wanatumia kompyuta mpakato walizoweka mezani.

Wanawake kwa wanaume wa makamo wameketi ndani ya darasa kubwa wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa umakini pia wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka taasisi hiyo.

Mwanaume wa makamu ameketi darasani akiwa anasoma na kuandika kwa kutumia penseli pamoja na kitabu kidogo, kwa ajili ya kujiongezea maarifa ya kusoma na kuandika lugha mbalimbali ikiwemo kiswahili.

Ndani ya darasa kubwa kuna vijana na wazee wa rika tofautitofauti , wamekaa wakiwa wanafanya masomo kwa njia ya kikundi, wanatumia madaftari pamoja na vitabu.

Mwanamke wa makamo aliejitanda kanga kiunoni, amesimama mbele ya darasa, akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika namba pamoja na herufi mbalimbali za kiswahili.

Mwanamke aliyevalia kizibao chenye rangi nyekundu anatoa elimu isiyo rasmi kwa wanawake wa rika tofauti tofauti waliobeba watoto wadogo namna bora za kutoa malezi kwa watoto hao.

Ndani ya darasa kubwa vijana kwa wazee wa rika tofauti wameketi kwenye viti vya plastiki, wote wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo na elimu wanayopewa na wageni waliokuja kuwatembelea mahali hapa.

Wazee na vijana wako ndani ya darasa huku mwalimu mzee anaendelea kuandika kwenye makaratasi makubwa akiwapa elimu vijana wengine.

Ndani ya darasa kubwa wanaume wa rika tofautitofauti, wameketi wakiwa wanajisomea wengine wanatumia kompyuta mpakato, na wenine wanatumia simu zao za mkononi kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Mwanamke aliyejitanda kitambaa kichwani ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka cheti cha kumaliza, ikiwa ni alama na zawadi ya kumpongeza baada ya kuhitimu mafunzo maalumu aliokuwa anayapata mahali hapo.

Wanaume wawili wa makamu wamepiga magoti na mwingine amechuchumaa katika eneo la wazi, huku wakiwa wanatengeneza picha kwa kutumia rangi na majani. Wakiwa wanaonyesha ubunifu wao katika elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi kwenye madawati pamoja na viti vya mbao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao. Anawapa elimu isiyo rasmi.

Wanaume wawili wamesimama katikati ya eneo la wazi wakiwa wamezungukwa na wote wa asili wa rangi ya kijani kibichi, wamefungua kitabu kinachowawezesha kubadilishana mawazo mbalimbali na kupeana maarifa.

Mwalimu wa jinsia ya kike, amesimama mbele ya darasa kubwa lenye wanafunzi wa rika tofautitofauti, akiwa anawapa elimu isiyo rasmi, ili iweze kuwasaidia katika kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi. Wote wanapokea mafunzo fulani na maalumu kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hili.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika meza na madawati ya mbao, anatamia vitabu pamoja na madaftari katika kuwapatia elimu hiyo.

Ndani ya darasa kubwa watu wazima wa rika tofauti wamekusanyika wakiwa wamekaa kwenye meza na viti vya mbao, wanasikiliza kwa makini mafunzo ya elimu isiyo rasmi wanayopewa na walimu waliokuja kuwafundisha mahali hapo.

Wanawake wa jamii ya kimasai, wameketi katika darasa lenye madirisha makubwa; wakiwa wameshikilia viubao vidogo vyenye rangi vyeusi vilivyoandikwa irabu a, e, i, o, u.

Ndani ya darasa kubwa watu wazima wa rika tofauti wameketi, wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliye mbele ya darasa. Anawafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe.

Vijana wawili wamechuchumaa na mwingine amepiga magoti kwenye sakafu wakiwa wanatengeneza picha ya sanaa, inayosaidia kuwapa elimu watu wanaoenda kujifunza kwa lugha ya picha itakayowasaidia kuwaongezea maarifa.

Katika eneo kubwa lililowekewa turubai wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekusanyika wakiwa wamekaa kwenye meza za mbao tayari kwaajili ya kufanya mtihani wao maalumu utakaoenda kuwapa elimu bora.

Ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza mwangaza na hewa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakiendelea kujisomea huku wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele.

Wanawake kwa wanaume wanapokea elimu katika eneo hili, wameketi kwenye meza. Wakiwa wanajadiliana kwa pamoja, wanatumia kompyuta mpakato, vitabu pamoja na madaftari.

Wanawake wa rika tofauti wamekusanyika ndani ya darasa moja kubwa lenye ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, wanajadiliana na kupeana maarifa mbalimbali kwenye maisha yao ya kila siku.

Mwanamke aliyebeba mtoto mdogo mgongoni amesimama mbele ya darasa lililobandikwa karatasi maalumu, mkono ubao wenye rangi nyeusi, ikiwa anapewa elimu na anatoa kwa wenzie kwa namna ya kuwafundisha kitu alichoelewa.

Mwanamke aliyesuka nywele aina ya rasta, amesimama katikati ya maktaba kubwa yenye rafu za mbao zilizopangiliwa vitabu vizuri, anachagua kitabu kitakachofaa kwenda kujisomea.

Katika eneo la ndani vijana wa rika tofauti tofauti wamekusanyika, wakiwa wanasikiliza Kwa makini maarifa ya elimu wanayopewa na kijana aliyesimama katikati yao.

Wanawake watatu wameketi darasani, wakiwa wanajisomea katika masomo yao ya jioni, wameweka madaktari pamoja na makaratasi mbalimbali juu ya meza, wakiwa wanasoma kwa utulivu.

Wanafunzi wa jamii tofauti wamevalia mavazi ya aina ya joho yenye rangi nyeusi, wakiwa wanapiga picha ya pamoja kuonesha kuhitimu mafunzo fulani waliokuwa wanayapata.

Kijana wa jinsia ya kike, ameketi kwenye darasa akiwa amefungua kitabu pamoja na daftari anapokea elimu isiyo rasmi itakayomsaidia katika maisha yake ya baadae.

Wanawake watu wazima wako ndani ya darasa wakiwa wamevalia barakoa kwenye kidevu, wanaandika na kujisomea maswala mbalimbali ya elimu ili kujipa maarifa.

Viongozi wa dini wa kike na wakiume wamekaa ndani ya chumba maalumu wakiwa wanabadilishana maarifa tofautitofauti kwa kutumia vitabu vya dini kama vile biblia na karatasi mbalimbali zenye maandishi maalumu.

Katika ukumbi mkubwa wenye madawati na meza, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wote wakiwa tayari kupokea mafunzo fulani na maalumu kutoka kwa walimu wanaowafundisha.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wamesimama mbele ya darasa kubwa huku wameshikilia vyeti, vyenye maandishi yanayoashiria wamehitimu mafunzo fulani waliokua wanachukua katika eneo hilo.

Vijana wawili wakiume wamesimama mbele ya darasa kwenye ubao wenye rangi nyeupe wanatumia karamu za wino kuandika na kutatua maswali mbalimbali yaliyowekwa ubaoni.

Ndani ya darasa vijana wa rika tofautitofauti wamekusanyika wakiwa wanapeana maarifa na elimu mbalimbali katika masuala yao kama vijana wamekaa katika hali ya utulivu na kwenye kundi kubwa.

Ndani ya darasa kubwa kuna wazee wa kike na wa kiume wa rika tofauti, wamekusanyika wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa pamoja kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari walioweka juu ya meza.

Mwanamke aliyebeba mtoto mdogo mgongoni, amesimama mbele ya darasa akiwa anaelekeza wenzake alichoelewa darasani, kilichowasilishwa kwenye karatasi lenye rangi nyeupe lililobandikwa ubaoni.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wapo ndani ya darasa, wananyuso za furaha huku wanaendelea kujadiliana katika masomo yao kwa kutumia vitabu mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye eneo la kantini lililopangiliwa meza vizuri. Wanafunzi hao wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari.

Katika darasa dogo wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wameketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao anaowafundisha.

Vijana wa kiume wanne wako katika eneo la wazi wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali vya umeme vikiwemo nyaya, wanatumia teknolojia hii kujifunza namna tofautitofauti za kutengeneza nishati.

Ndani ya darasa kubwa, watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi wakiwa wamekaa kwa utulivu na kuendelea kujibu mtihani wao huku wasimamizi wakiwa mbele ya darasa.

Wazee na vijana wa rika tofauti wako ndani ya darasa wamezunguka meza ya mbao. Wanapokea elimu isiyo rasmi inayowawezesha kuongeza maarifa yao binafsi.

Mwanamke wa makamo ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka cheti cha kumaliza, ikiwa ni alama ya kuhitimu mafunzo fulani aliyokuwa anapokea mahali hapo.

Faili za rangi tofauti ikiwemo bluu, nyeusi na kijani, zimepangwa vizuri juu ya rafu ya shule ya msingi, ikiwa imehifadhi nyaraka maalumu, zinazotumiwa na waalimu kwa ajili ya kuhifadhi taarifa za wanafunzi.

Jengo kubwa lenye mandhari ya kupendeza la shule ya msingi, likiwa na ngazi zinazopandisha na kushusha, zinazowasaidia wanafunzi kufika madarasa ya juu, mandhari ya shule hii ina uoto wa asili wa kijani kibichi unaovutia.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wadogo somo la hisabati akiwa anawafundisha namna ya kuhesabu na kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na somo hilo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye uoto mwingi wa asili wa rangi ya kijani kibichi ikiwa na majengo mazuri, ni eneo la shule ya msingi ambako wanafunzi baadhi wanatembea katika eneo hilo wazi.

Kitabu cha shule ya msingi, chenye picha za watu wanaofanya usafi wa mwili, kitabu hiki kinaelekeza wanafunzi wa shule za msingi, namna mbalimbali za kufanya usafi wa mwili na usafi wa vitu wanavyotumia.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi yuko ndani ya darasa akiwa na sura yenye furaha anawafundisha watoto somo la kiingereza anawafundisha namna ya kusalimiana na kusoma namba mbalimbali kwa lugha ya kiingereza

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya ubao. Anawafundisha wanafunzi namna ya kusoma na kuandika lugha ya Kiingereza, huku akiwa anawafundisha kwa maumbo.

Ndani ya darasa kubwa la wanafunzi wa shule ya msingi wamekaa wakiwa wamevalia sare zao za rangi ya bluu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya darasa.

Katika eneo la shule ya msingi lenye mandhari ya kuvutia kuna majengo makubwa ya rangi yaliyokuwa na madirisha makubwa pamoja na milango ya mbao. Njee ya jengo hilo kuna uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi unaovutia mandhari bora ya shule hii.

Katika eneo la kuvutia la mandhari ya shule ya msingi lenye mwonekano wa uoto wa asili wa kijani kibichi pamoja na miti mirefu, wanafunzi waliovalia sare wanapita katikati ya mandhari hiyo safi ya shule.

Ndani ya darasa la shule ya msingi, wanafunzi waliovalia sare za kupendeza zenye rangi ya njano na zambarau, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kike aliesimama mbele yao.

Rafu ya rangi nyeupe, yenye mafaili ya rangi tofautitofauti ikiwemo bluu na njano ikiwa imepangwa vizuri. Rafu hii ni ya shule ya msingi ikiwa imehifadhi nyaraka za wanafunzi shuleni.

Jengo la shule ya msingi lenye rangi za kupendeza nyeupe na kijani likiwa limezungukwa na uongo wa asili wa rangi ya kijani kibichi. Eneo hili la shule lina mandhari inayofaa katika kuendeleza masomo ya wanafunzi pamoja na michezo.

Chumba cha bweni cha kulala wanafunzi, kilicho na vitanda vya chuma vimepangiliwa vizuri, kuna vitanda vilivyo tandikwa mashuka ya rangi ya pinki ya kupendeza, kuashilia sare ya wanafunzi wawapo shuleni ili kuleta usawa.

Ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri wa meza na viti pamoja na ubao mkubwa wa rangi nyeupe. Umepangiliwa vizuri kompyuta mpakato zilizowekwa katika meza hizo, ili wanafunzi wa sekondari waje kujisomea kwa ufasaha.

Maabara safi na ya kisasa ya shule ya sekondari, ikiwa iko katika hali ya usafi, maabara hii hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari wanaochukua masomo ya sayansi.

Jengo kubwa na la kisasa la shule ya sekondari likiwa limepambwa kwa rangi nyeupe na rangi za bluu, jengo hili linaashiria miundombinu bora iliyopo katika shule za sekondari kuwarahisishia wanafunzi kupata elimu bora.

Kitabu cha elimu ya sekondari cha somo la biologia chenye rangi ya kijani pamoja na ya njano, kikiwa na picha ya wanafunzi na mwalimu wanajisomea. Kitabu hiki kina baadhi ya mafunzo maalumu ya kuwasaidia wanafunzi wa sekondari kuelewa somo hilo.

Maabara ya kisasa na safi, yenye vyanzo vya maji na meza nzuri za rangi nyeupe na nyeusi. Huku katikati kukiwa na vyanzo vya moto. Maabara hii hutumika kwa ajili ya wanafunzi wanaochukua masomo ya sayansi katika shule za sekondari.

Katika mandhari ya shule ya sekondari ikiwa na majani mengi yaliyokauka na kuanguka chini, huku jengo jeupe lenye madawati ya mbao likiwa limeshamiri, kuashiria uwepo kwa madarasa ya kutosha kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari ikiwa katika hali ya usafi imejengelewa vizuri kwa meza za mbao pamoja na masinki ya maji. Huku kukiwa na baadhi ya vyanzo vya moto vinavyotumika maabara humo.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari wamekaa wakiwa wanaendelea na mtihani wao kwa utulivu wamevalia sare za rangi nyekundu, bluu na nyeupe huku wamekalia viti vya mbao na meza.

Wasimamizi wa mtihani wa shule ya sekondari, wamesimama mbele ya meza wakiwa wanafungua mifuko ya kijani yenye mitihani hiyo ikiashiria mtihani huo ni mashuhuri haujatizamwa na mtu yeyote.

Ndani ya chumba kikubwa cha maabara kuna vifaa mbalimballi, kinachowasaidia wanafunzi wa elimu ya sekondari kupata mafunzo bora ya kisayansi, yanayowasadia kwenye maisha yao ya kila siku na waendapo vyuoni.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa wako darasani, wamevalia sare zao za rangi ya bluu iliyokoleza. Wamekaa kwa utulivu kwenye mpangilio ulionyooka, wakiwa wanaendelea kufanya mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wako darasani, wakiwa wanashirikiana kujadiliana na kusoma kwa kutumia kompyuta maalumu zilizowekwa juu ya meza, kompyuta hizi hurahisisha kazi ya wanafunzi katika kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wako ndani ya darasa, wamekaa kwa mpangilio mzuri wa kuakikisha wote wanasikiliza na kumuona mwalimu aliyesimama katikati ya darasa hilo kuwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa wapo darasani wanajisomea kwa utulivu, huku baadhi ya wanafunzi hao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi katika kurahisisha masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume wako nje ya darasa, wakiwa wanajadiliana kwa vikundi. Wanasomea madaftari, vitabu pamoja na kompyuta mpakato; ili kupeana mawazo mbalimbai katika masomo yao ya darasani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwenye kimbweta nje kwenye mazingira ya kuvutia yenye miti inayotoa kivuli cha kutosha. Wanafunzi hawa wanasoma kwa kutumia vitabu na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamevalia sare za rangi ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aiesimama mbele anawafundisha kwa kutumia vifaa bora na vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaa katika makundi tofauti tofauti; wanajadiliana kwa umakini masomo wanayopata chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo, wako ndani ya darasa wanafundishwa na mwalimu wa kike aliyevalia koti la rangi nyeupe, wanafunzi hawa wanajifunza namna mbalimbali za kutengeneza kucha, wakiwa wamevalia sare za rangi ya machungwa.

Mwalimu wa elimu ya chuo yupo ndani ya darasa kubwa, anawafundisha wanafunzi waliokaa darasani humo kwa mpangilio mzuri, masomo yao mbalimbali ili aweze kuongezea elimu na maarifa katika chuo hicho.

Wanawake na wanaume, wanao hitimu masomo ya chuo kikuu, wakiwa wamevalia majoho yao yenye rangi nyeusi na nyekundu, wamepiga picha ya pamoja, wakiwa wanarusha kofia zao juu kuonyesha hali ya furaha.

Ndani ya darasa wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwa utulivu wengine wanatumia karamu pamoja na madaftari kuandika maelekezo muhimu anayo yatoa mwalimu wao anaowafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako ndani ya darasa wakiwa wamepanga vizuri viti vyao pamoja na meza, na wamekaa kwa ustaarabu wa hali ya juu, wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wao chuoni hapo.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa chuo kikuu wa rika tofauti wamekusanyika wakiwa wanaendelea kumsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa. Anafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyorahisisha mafunzo machuoni.

Wanafunzi wa kike na wa kiume baadhi yao wamevalia barakoa wako ndani ya darasa wanasikiliza kwa makini mafunzo ya chuoni apo wanayopewa na mwalimu aliesimama mbele yao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, anawafundisha wanafunzi wa chuo kikuu kwa kutumia vifaa vya kisasa na kompyuta mpakato aliyoiweka mezani hapo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo wakiwa wapo darasani, wanajifunza kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anapita kwa kila mwanafunzi kwa ajili ya kuwaelekeza.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wako ndani ya darasa, wamekaa kwa mtindo wa mzunguko kwenye viti vya plastiki. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya darasa na kuwafundisha kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako katika eneo la kujisomea wakiwa wanatumia kompyuta mpakato na kompyuta za mezani. Huku kukiwa na dirisha linalopitisha mwangaza na hewa ya kutosha kwenye chumba hicho.

Darasa kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu likiwa limepangiliwa vizuri viti vya rangi nyekundu, wanafunzi wamekaa katika mpangilio mzuri wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati ya darasa hilo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako darasani wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kutengeneza simu na vifaa vilivyowekwa juu ya meza, wengine wanatumia kompyuta ili kuendeleza ufundi wao binafsi.

Wanafunzi wa kiume wa shule ya ufundi pamoja na wa kike wako ndani ya darasa, wengine wamefungua kompyuta mpakato na wengine wanatumia mashine mbalimbali za kutengeneza vifaa kama simu, huku wakiwa wanajifunza kwa ufasaha.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika eneo la kujifunza kujenga wako wakiwa wamevaa vizibao vya rangi ya machungwa na rangi ya kijani, wanashirikiana kutengeneza miundombinu mbalimbali ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa, wakiwa wanatumia vifaa vyao mbalimbali vya umeme walivoviweka juu ya meza, huku wakiwa wanatengeneza simu za mkononi kwa kutumia vifaa hivyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamesimama, wameshikilia vifaa vya mbao wanashirikiana na viongozi wao katika kutengeneza vifaa mbalimbali, vinavyoweka faida kwenye jamii inayowazunguka kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika karakana ya magari. Wanatengeneza gari lililofunguliwa milango pamoja na vifaa vyake mbalimbali. Wanafunzi hawa wanachukua ujuzi wa kutengeneza magari.

Mwanafunzi wa kiume amekaa ndani ya darasa, huku ameweka vifaa vya umeme na mbao juu ya meza, akiwa anavitumia katika mafunzo yake ya ufundi, ili kujiongezea maarifa ya kwenda kufanya kazi hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wapo ndani ya darasa wanatumia vifaa mblimbali kutengeneza simu zilizofunguliwa vifaa hivyo vinatumia umeme na nyaya mbalimbali zilizounganishwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu iliyokoleza, wako pamoja na mwalimu wao. Anayewafundisha kutumia vifaa vya umeme mfano wa kamera, ili kujifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa hivyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wako katika karakana ya magari. Wanatengeneza magari kwa kufungua vifaa mbalimbali vilivyo fungwa, kutafuta matatizo ya magari hayo, na kuyarudisha magari hayo katika hali ya ubora ya kutembea barabarani.

Mwanafunzi wa kike wa shule ya ufundi stadi, akiwa amesimama karibu na mashine yake, anatumia mashine hiyo kutengeneza umeme, unaosaidia kutunza nguvu za vifaa mbalimbali vinavyotumika katika maofisi ya watu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti makubwa ya rangi ya bluu pamoja na miwani za kuwakinga macho; wanachomelea vifaa mbalimbali kwa kutumia moto maalumu unaotumika kuunganisha vyuma.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa wote wakiwa wanatazama mbele, wakionesha kusikiliza kwa umakini mwalimu anaewafundisha aliesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wako ndani ya darasa wakiwa wanaendelea kujifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza. Wanatumia elimu hii kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa walio valia barakoa wako ndani ya darasa wakiwa wanatumia vifaa vya umeme vilivyounganishwa kwa nyaya mbalimbali, kujifunza kutengeneza vifaa mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujiajiri baadae.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi, amesimama mbele ya kifaa maalumu akiwa amevalia vizuri sare za rangi ya bluu pamoja na kizibao cha rangi ya kijani, anatumia mashine hii kwa furaha akionyesha utaalamu ake.